Hili ni karatasi ambalo hutoa ujumbe zaidi kuhusu mwanariadha ambaye ako kwenye upande wa kulia. Kando yake ni mwenzake.

Huku ni kwenye ukuta, ina rangi tofauti. Kuna karatasi ambalo lina michoro ya samaki, pia kuna karatasi yenye maandishi.

Huku ni kwa darasa, kuna ubao nyeupe uku kando yake kuna kivutio na ruler darasa hili limesafishwa.

Hii ni picha la wanariadha wawili wa Kenya mmoja yao amevaa shati lililo andikwa Kenya, ila ya mwenzake ni jina lake wote wawili wameshika bendera ya Kenya. Chini yao kuna maandishi ambayo hueleza moja yao kama vile, nchi yake siku yake ya kuzaliwa na kathalika .

Hawa ni wanariadha ambao wamesimama, moja yao amefunika uso wake na kitambaa. Wamevaa nguo lina maandishi.

Hawa ni wanariadha watatu. Moja ameshika bendera kwa mkono. Wamevaa nguo iliyo na maandishi. Nyuma yao ni umati wa watu. Moja amevaa kitambaa nyeusi kwa uso yake.

Hiki ni kitabu cha kusoma lina maandishi na michoro tofauti kama vile familia ambao wameketi chini.

Hawa ni wanariadha ambao wako katika uwanja iliochorwa mmoja wao amefunika macho yake na kitamba nyeusi kando yake ni aliyeinama.

Hiki ni kitabu cha kusoma kimeandikwa na maandishi lenye rangi tofauti kuna picha kwenye kitabu hii nyuma yake kuna daftari.

Hili ni karatasi ambalo linatoa ujumbe kuhusu ukusanyaji la taka. Linaeleza jinsi taka linaloweza kutumika tena . Kuna mapicha tofauti.

Haya ni madawati mbili, hutumika na wanafuzi waliomo shule kusomea. Darasa hili limesafishwa, kando kuna dirisha.

Hawa ni watu watatu wanaosimama kwa uwanja. Wawili wanatatizo la miguu ambapo wanatumia vitu kama chuma kutembea. Kati yao ni kochi wao ambayo anawapea maelezo, nyuma yao kuna viti ya rangi mbili tofauti na havijakaliwa.

Kwa ukuta huu lina maandishi ambalo limeandikwa huku ni kituo cha wanafunzi ambao ni viziwi. Pia kwa ukuta huu kuna puto za rangi tofauti . Pia kwa ukuta huu kuna nembo ya hii mamlaka yenye inasimamia watoto viziwi. Kuna taa katika hii ukuta pia .

Hiki ni ukurasa wa kitabu kwenye ukurasa huu kuna maandishi na michoro tofauti ni ya ukurasa la mia moja na sabini.

Hii ni uwanja ndogo ambalo sehemu moja limemea nyasi ila pande ingine ni mchanga. Kuna chuma zilizopakwa rangi tofauti. Nyuma yake kuna miti ambazo zimemea. Pia kuna nyumba ambalo lina mabati ya rangi nyekundu na msalaba juu yake.

Hawa ni watu ambao wako kwenye zoezi. Kati ya wanne ni walemavu, wameketi kwenye kiti cha magurudumu. Nyuma kuna watu ambao wanasimama.

Huyu ni kijana mmoja ambaye anaendesha jahazi. Amevaa shati nyekundu iliona maandishi nyeupe. Nyuma yake kuna msitu.

Hili ni mlango ambalo limetengenezwa na mbao, kwenye mlango hii kuna karatasi ambao imeandikwa na rangi tofauti.

Hiki ni kitabu cha kusoma. Kimeandikwa na rangi tofauti, ina michoro na picha. Ni ukurasa wa arobaine na sita na saba.

Hii ni njia ya miguu ambayo mwisho lake kuna chuma kubwa lililo simamishwa na limezungukwa na maua . Mbele yake kuna nyumba la ghorofa ambalo lina mabati ya rangi nyekundu . Kando ya hii nyumba kuna ndoo ya kutupa taka.

Huku ni kwa ukuta , kwenye ukuta huu kuna ratiba, ratiba hili lina maandishi na michoro ya sanduku ,limeandikwa na rangi nyeusi.

Hawa ni watu wanaotembea. Wawili ni walemavu na wameketi kwenye kiti cha magurudumu huku wenzao wanasukuma. Wanaume wamevaa kofia.

Hawa ni wanaume wawili wanaocheza mchezo wa kandanda, wote ni walemavu, mmoja amenyoa huku mwingine ana nywele ndefu, kando yao kuna ukuta iliyojengwa na mawe.

Huyu ni mwanaume mmoja ambaye anakimbia ili aruke mruko mrefu. Kando yake kuna nyasi iliyomea. Nyuma kuna viti za rangi tofauti.

Huku ni darasa ambayo wanafunzi husomea. Kuna upau nyeupe na lina maandishi kwa upande mmoja. Chini yake ni kiti nyeupe ambayo haijakaliwa. Juu ya upau kuna michoro na maandiko.

Hawa ni wanariadha wawili ambao wanakimbia. Mmoja amefunika macho yake na kitambaa. Wamevaa shati lenye maandishi.

Hii ni mwelekeo la ishara ambapo inaonyesha pahali penye watu wanafaa kukutana. Nyuma yake kuna tangi la maji. Chini yake kuna nyasi ambazo zimea. Pia kando ya tangi kuna mimea kadhaa.

Huyu ni mwanaume mmoja ambaye amevaa suti, huku ameshika karatasi mkononi mwake. Anaongea kwenye mikrofoni, nyuma yake kuna maandishi na michoro.

Huyu mwanariadha ambao amemeruka juu. Kando yake kuna nyasi zilizomea, nyuma kuna viti ambavyo havijakaliwa.

Mwanamke ambaye ni mlemavu anaendesha kiti cha magurudumu kwenye uwanja iliyochorwa na laini nyeupe. Nyuma yake kuna vyuma vinavyosimama.

Hii ni mtihani la kidini ambapo maswali yameuliziwa ni ya dini, Katika karatasi hii mwanafunzi amejaza maswali yote. Pia katika karatasi hii kuna mchoro kadhaa kama vile holy bible na jua. nyuma ya hii karatasi kuna makaratasi zingine.

Hawa ni wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kandanda ni walemavu wanacheza kwenye mchanga. Kando yao kuna ukuta iliyojengwa na mawe pia kuna nyumba.

Hii ni uwanja ndogo mbele yake kuna chuma inayosimama pia kuna tenki la maji na msitu wa mti kando kuna nyumba la gorofa.

Huku ni kwenye ukuta. Kwenye ukuta huu kuna karatasi ambalo linamaandishi, limeandikwa na rangi tofauti. Inatoa maelezo zaidi kuhusu adabu.

Hizi ni matarakilishi mbili ambalo lina rangi nyeusi, limewekwa juu ya meza nyeupe. Kando kuna madaftari na dirisha.

Hawa ni watu ambao wamesimama kwa uwanja. Wengi wao ni walemavu. Mbele yao kuna mipira. Nyuma yao kuna nyumba na msitu.

Hii ni mlango imetengenezwa na mbao. Juu yake kuna karatasi iliyoandikwa kidato cha kwanza.

Hii ni njia ndogo inayoelekea kwa nyumba. Kando yake kuna maua zilizopandwa. Mbele kuna nyumba la ghorofa.

Hili ni karatasi ambalo ni picha ya kiwetee ambaye ameketi huku akitabasamu, amevaa vyumo kwa miguu yake amesuka nywele na ana saa mkononi.

Hawa ni wanariadha wanaokimbia. Wawili wamevaa kitu ambacho kimefunika macho. Wamevaa nguo ya rangi na maandishi tofauti. Moja wao ameinua mkono yake.

Hii ni njia ndogo inayopita nje ya nyumba. Kando yake ni ukuta ambazo zina madirisha na mlango. Pia, kuna chuma iliyokutanishwa na mbao. Mbele yake, ni mlango iliyo na kioo wazi. Kuna mti na mawe.

Hawa ni wachezaji wanao cheza mpira wa kandanda. Ni walemavu .Wanacheza kwenye mchanga, kando yao kuna ukuta ya mawe na nyumba.

Hawa ni walemavu ambaye wanafanya zoezi, wamevaa shati nyekundu lililo na maandishi nyeupe , nyuma kuna gooli nyumba ya mabati na..

Hawa ni watu wanaoendesha baisikeli. Wamevaa kofia na glavu mkononi. Kando yao kuna msitu. Wamevaa mashati yanayofanana.

Hiki ni kitabu cha kiswahili, ni kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili, ina picha ya watu wanaoendesha farasi, kuna vidole inayoshika hiki kitabu.

Huku ni darasani. Limesafishwa. Madawati na viti vimepangwa. Kuna ubao nyeupe ambayo ina rula. Kando, kuna kabati iliyo na chupa.

Hawa ni watu ambao wako mtoni. Mmoja ameshika kiti cha magurudumu, mwingine ameketi kwenye jahazi. Kando yao kuna msitu.

Hawa ni watu ambao wamesimama huku wengine wameshika karatasi lililoandikwa. Mmoja ni kiwete na ameketi jini.